Jengo la benki linarangi nyeupe na lebo ya baadhi za makampuni ya kifedha, Ndani ya ofisi kuna watu wanahudumiwa.

Muuzaji wa kike wa bidhaa za maziwa, anapima maziwa katika bilauri, akiwa amevaa koti jeupe, na nje ya duka kuna mzee anaesubiri huduma.

Duka la kuuzia maziwa kama vile: maziwa yenyewe, mtindi, siagi, jibini na mafuta ya maziwa. Mzee mmoja ambaye ni muuzaji amempa dumu kijana mnunuaji.

Mradi wa serikali wa kuuza maziwa, duka hili lina watu nje na limepakwa rangi ya kijani, njano, nyeupe na nyeusi.

Meza ya duara kwajili ya kulia chakula yenye rangi ya kahawia, imezungukwa na viti vitano na ipo katika sehemu ya matengenezo.

Duka la kuuzia samani mbalimbali lenye makochi, meza za chakula, meza za mapambo ya sebule na ukumbi huu umepambwa kwa taa zenye nakshi.

Duka la kuuzia samani, lina mlango wa kioo na limepambwa kwa taa nyeupe za kuvutia. Ndani ya duka kuna viti na makochi ya mitindo mbalimbali.

Eneo la hoteli, wafanyakazi wa kike wawili wamevalia nguo za bluu wamesimama mbele ya dawati la mapokezi wakijadili kitu na mfanyakazi mwenzao.

Soko la chakula viungo mbalimbali kama, binzari tangawizi kitunguu swaumu iliki viungo vya pilau mdalasini ungawa nyanya na manjano, vimewekwa kwa ajili ya kuuzwa

Eneo la soko upande wa vyakula mwanamke mmoja wa makamu anauza nyanya na mwanamke mwingine, ameninama anachagua na kuzitia katika kikapu.

Simu nyeusi ndogo ya kiganjani, imeshikwa na mtu ikionyesha ujumbe wa muamala wa pesa kutoka benki.

Duka la mauzo, nguo zimepangwa kwenye kabati na nyingine kwenye meza. Duka limepambwa kwa taa nyeupe.

Duka la matunda na mbogamboga, bidhaa zimehifadhiwa kwenye makabati ya kuuzia; kuna matikiti yaliyokatwa na mboga zilizopandwa kwa ajili ya kuuza.